Nguzo ndefu za bendera zimesimama kwa mstari pembeni mwa eneo la mviringo lenye nyasi karibu na jengo, baadhi yake zikiwa na bendera. Chini ya anga lenye mawingu kiasi, watu wawili wanasimama karibu na gari lililopakiwa mbele yao.

Wanaume wawili wanaoonekana wakiwa wameinama wanaokota chupa za plastiki zilizo chini. Kando yao kuna miti ya rangi ya kijani na pia kuna mto unaopita nyuma yao.

Kuna tembo watatu ambapo wawili kati yao wako na nguo ya rangi ya buluu na mwingine ako na ramgi ya chungwa. Kando wamesimama wanaume watatu na pembeni kuna miti na fimbo kadhaa.

Kuna gari la watalii likitembea ndani ya hifadhi ya wanyama. Karibu na gari hilo kuna miti na nyasi za kijani na kuna swara wawili wanaoonekana wakitembea ndani ya hifadhi ya wanyama hiyo.

Barabara kuna magari sita, matatu yakiwa magari madogo mawili matatu na moja ikiwa basi. Kuna nyasi zilizopandwa kando kando ya barabara na pia kuna kuta kando ya barabara.

Majengo marefu matatu yenye madirisha mengi. Magari matatu mawili yakiwa ni aina ya matatu na moja basi. Kuna nguzo ya stima na mwanaume amevaa shati jeupe.

Barabarani ambapo tunaona magari tofauti tofauti ,pia kuna watu wanaoendelea na shughuli zao. Kuna polisi wa trafiki amabo wamesimama na mwanaume mmoja anayeonekana akisukuma pikipiki yake.

Barabara iliyopangwa kwa mpangilio. Magari mengi yanayo tiririka na pia kuna pikipiki. Kuna nguzo za stima na miti imepandwa kando ya barabara na watu wanao tembea.

Hapa kuna barbara yenye aina mbalimbali za magari. Watu wanaotembea kwa miguu kandokando ya barabara. Pembeni mwa barabara kyna miti iliyopandwa kwa mpangilio. Kando ya barabara kuna vizingiti vya umeme.